Kuna mimea ya ndizi ambayo bado haijakua, kwa sababu haijatoa ile ndizi. Hutu ni migomba kadhaa ambayo imeonyeshwa na pia kuna miti kando yake.

Maziwa yanatolewa kutoka tangi kuu na kuwekwa kwenye tangi ndogo ndogo huku yakipimwa ili yaweze kuonekana kama iwapo yako sawa. Na mwanadada huyu ambae anapima amevaa nguo ya rangi ya....

Mtu huyu anaikamua ng'ombe. Anaonekana kujitega na anaikamua ng'ombe hii na maziwa yanaingia kwenye ndoo ya samawati. Ng'ombe hii inaonekana kutulia zaidi. Nyuma yake pia kuna miti ambayo imekatwa na kuna ile ambayo imesimamishwa.

Ng'ombe huyu anaonekana kuwa mgonjwa kwa sababu ana vidonda mpaka vimemtoka kwenye ngozi yake na pia anavyooneka ni mdhaifu na amefungwa kwenye mti huu na kamba ndefu.

Mwanamke huyu anaonekana kuwa na furaha zaidi kwasababu amevuna ndizi na ndizi hizi zinaonekana kukua vizuri na pia zimewezwa kuwekwa kwa kukuwa tayari ili ziweze kuuzwa.

Ng'ombe hii inakamuliwa na kuna mashine ambayo inakamua ng'ombe hii na imeweza kuelekezwa kwenye mtungi ili maziwa haya yanapotoka kwenye ng'ombe inaingia moja kwa moja hadi kwenye mtungi huu.

Hizi ni migomba za ndizi ambazo bado ni changa na zinaonekana zimeweza kupewa nafasi zuri ili zipate zitakapokuwa kubwa ziweze kumea vizuri.